Picha naona loka ambayo ni za kusoma kule shule za sekondari, naona kiti mbele na loka mbele zimewekwa hapo. Loka moja imevunjikavunjika kiasi kule juu.

Kwa hii picha naona mwalimu mmoja ambaye anafunza shule ingine huku Kenya, ambaye ile timetable anatumia ndio imewekwa hapo. Naona kwa hiyo picha naona timetabe imewekwa hapo.

Kwa hii picha naona watu ambao wamevaa nguo ya rangi nyekundu, wamevaa viatu ambaye inakaa tofautitofauti.

Naona hapa vijana wawili ambaye wanakimbia sana, mmoja anaitwa Samuel mwingine anaitwa Kipchumba wakikimbia 1989 miaka elfu moja mia Tisa themanini na tisa.

Kwa picha hii naona watu wawili ambao wanacheza mpira hapo ndani ya uwanja. Wanatumia kutembea na chuma hawana miguu. pia wanacheza vizuri.

Picha hii naona laptop ambayo imewekwa ambaye ni haba tano hivi vile naona kwa macho yangu ambaye imewekwa home moja hapo ambayo kuna kiti ambaye imeekwa hapo ndani.

Kwa picha hii, naona manyumba ambazo zimetengenezwa kama ghorofa ikipandana juu hadi nyingine, kwa mbele yangu, naona hizo manyumba ziko na mlango sita zingine ziko na madirisha mingi kuliko zingine.

Picha naona duka ambayo inauza zile za wakati moto inawaka kuzima, wakati moto iko karibu fire fighter wanatumia kuzima hiyo moto.

Picha hii naona umuhimu wa water vile ni muhimu kwa binadamu. Naona watu wakianza kupatiana zile mimea zimepanda watu wakishota kupeleka kwao.

Picha hii naona vitu vya aina tatu, kwa hii kitu naona ile kitu ambayo wanatumia kuhesabia vitu vya duka.

Picha hii naona msichana ambaye amekuja hapo kutengeneza mguu yake amekaa juu ya ile mahali ambaye alikua antaka kutengenezwa na alikua antaka kutumia.

Naona mtu mmoja ambaye ako na microphone akipatiana ujumbe kwa wale ambaye wanamskiza hapo nikama wanafunzi ama nikama walimu wote anampatia mawaidhwa wao wanamskiza.

Kwa picha ni kitabu, kitabu ni ya kiingereza ambayo imeandikwa kijana ambaye anaitwa Junior, na Haydn Richard Junior ni baba yake. Huyu kijana ametaja vitu vya aina kwa hiyo kitabu.

Picha hii naona mambo ya shule ambayo imeandikwa hapo, happy na hapo pia naona ABCD hadi ile ya mwisho, imewekwa kwa hapo.

Kwa picha hii naona laptop ambayo inatumiwa internet kwa voice on me ambayo huwa unatumiwa wakati unataka kuhudumu mtu mwingine hapo vile naona.

Kwa picha naona wachezaji ambao hawana mguu wanatembea na shifo ya chuma. Hawa watu wanacheza mpira na wamevaa t-shati ya nchini Kenya.

Kwa picha hii naona wanawake wengi ambao wamekaa kwa wheelchair wote wamekaa round wakiangaliana na wamevaa ile shati ya rangi nyekundu Kenya imeandikwa huko mbele.

Hii kitabu ambayo imeandikwa hapo competence based curriculum ni ile namna mpya ambayo ya kusoma shuleni. Hiyo ni darasa la pili kwa hiyo kitabu imeandikwa vizuri.

Naona nyumba ambayo imetengenezwa vizuri. Imetengenezwa vizuri sana kuna mimea ambaye zimepandwa vizuri hii nyumba ni mzuri sana kuliko zile zingine nimeona.

Naona waziri wa elimu ambaye alikuwa anaitwa Ezekiel Machogu, ambaye ni waziri wa huko mbeleni si wa sasa ambaye anatoa hotuba yake hapo baraza la kenya Institute of special education.

Kwa picha hii naona kitabu ambacho ni darasa ama gredi ya saba, kwa hiyo picha ni kitabu ambayo inaitwa computer science , ni kitabu ambayo watu wanatumia kusoma na ni silabasi.

Mimi naona mahali ambayo imetengenezwa mahali pa kucheza, watoto wale wadogo wanapelekwa hapo wacheza vizuri wakuwe na hiyo siku ya furaha kuliko siku zile zingine.

Naona mahali ambapo pametengenezwa vizuri. Ni pahali pa kucheza watoto. Wanakuja kusherehekea siku ya hindi na wengine siku ambayo wakona furaha tele kwao.

Naona shule ambayo ni shule ya chekechea ambaye imetengenezwa vizuri, kuna miti wametengeneza vizuri wameweka level moja ambaye inatengenewa na masomo zinaendelea vizuri kwa hiyo shule.

Picha naona kitu ambayo imewekwa na kurasa ya kitabu zimewekwa hapo hiyo mahali ni mahali ya kuhifadhi vitabu, pia naona kiti ambayo watu wanakaa na hiyo mahali ni mahali nzuri.

Naona kwa picha hii mwanaume ambaye ni mwanariadha wa hapa kenya anashiriki nationally kenya ambaye anaitwa Wesley Kimeli Sang ambaye nu mwanariadha.

Picha naona watu wawili ambao wanatembea na ile mguu ya chuma. Referee bado ako hapo ndani, na anasimama anaangalia mtu mmoja akiangalia upande upande mmoja wa huyo kijana.

Hii naona nyumba ambayo zimejengwa zile za ghorofa. Mbele yake zimemea miti ya aina tofauti, kuna maua tunaona na kuna zingine zimemea kama nyasi ambazo zimewekwa pahali moja.

Picha naona siku za wiki ikianziwa jumapili hadi jumatatu ikiandikwa hapo, ambayo imewekwa kwa karatasi na imewekwa kwa wall.

Kwa hii picha naona kijana mmoja ambaye amepanda juu na akiyangojea kuchukua na huyu kijana akona vitabu za aina nyingi Moja kubwa sana ,Moja mrefu sana, Moja ndogo, Moja mfupi sana.

Kwa picha hii naona msichana ambaye anaendesha baisikeli kwa mahali ya uwanja watu wakicheza nao hapo basketball na wengine wanacheza mpira wa miguu. Kuna wengine wanatafuta michezo ya aina tofauti tofauti.

Kwa picha hii naona mahali ambayo imetengenezwa, ni mahali pa kuweka vitabu, pia naona ameweka thermos , pia ameweka bag yake. Kuna karatasi imeandikwa mahali pengine na ameshikanisha na wall .

Naona ruler ambayo imewekwa juu ya whiteboard na a,b,c,d imeandikwa kwa hiyo ubao, na pia hiyo ni shule ambayo iko juu sana kuliko zile zingine.

Kwa picha hii naona vile kutunzwa mwili yako Ile kitu unafaa kutumia na maviatu na t-shirt Ile inatakikana uvae na utunze na isikuwe na chafu yeyote.

Naona file ambayo imeekwamahali juu ya kitu ingine kubwa, na laptop ya mbili naona kuna kiti imewekwa chaja ya hizo laptop ,ziko hapo ndani ukiangalia vizuri.

Hapo kuna mchoro ambayo imewekwa kwa woli. Mchoro huu unakaa kama samaki imechorwa ama mamba imechorwa hapo na picha ingine imechorwa imewekwa karibu yake.